Bembea zenye fremu nyekundu, zimesimama kwenye bustani yenye miti na nyasi. Matairi yametundikwa ukutani kwa mpangilio wa kuvutia. Meza za chuma zipo nyuma, zikikamilisha mandhari ya michezo ya watoto.

Kifutio cha ubao kimewekwa juu ya kizingiti karibu na ukuta wa kijani kibichi. Kina msingi wa mbao na uso wa kitambaa cheusi. Sakafu imetandikwa vigae na ukuta una alama ndogo na vipande vya tape .

Wesley Kimeli Sang anakimbia katika mashindano ya para athletics akiwa na ulemavu wa mkono wa kulia. Anashiriki mbio za mita elfu moja mia tano kwa ari na uwezo wa kipekee.

Watu waliovaa mavazi mekundu na kofia nyeusi, wanasiriki gwaride au hafla rasmi. Baadhi bwannashika bebdera ndogo na wawili wako kwenye viti vya magurudumu. Maandishi Team Kenya yanaonekana kwenye mashatina bango la mduara.

Mwanariadha wa kiti cha magurudumu anajiandaa kurusha mkuki kwa msaada wa mwenzake. Mashabiki na waamuzi wamesimama pembeni wakifuatilia tukio hilo, mazingira ni ya mashindano ya michezo ya watu wenye ulemavu.

Kitabu cha kiswahili cha mwanafunzi wa darasa la pili kimeandikwa kwa jina nyota ya kiswahili. Kimeidhinishwa na KICD na kuchapishwa na Jomo Kenyatta Foundation. Jalada lina mchoro wa watoto wawili wakipanda farasi.

Rundo la vitabu limepangwa kwenye rafu , kitabu cha juu kikiwa na jalada jekundu chenye kichwa Ayubu Mashakani , kilichoandikwa na John Habwe . Jalada lina mchoro wa watu na wanyama katika mazingira ya kijijini.

Madawati ambapo yamepangwa kwa mstari darasani na nyuma kuna komyuta kadhaa na viti. Dirisha yenye pazia ya rangi ya chungwa, lipo kushoto na ubao mweupe wenye ukwaruzo uko kulia.

Wachezaji wa mpira wa miguu walio katika viungo, wanacheza kwenye uwanja wa vumbi wakitumia magongo. Mchezaji aliyevalia jezi nyekundu na nyeupe, anapiga mpira kwa mguu mmoja. Wengine wamevalia jezi za kijani, nyekundu na njano huku ukuta wa matofali na miti vikiwa nyuma.

Darasa limepambwa kwa kadi za alfabeti, miezi na siku za wiki. Ubao una maandishi za herufi k na maneno kama Kenya, Kennedy, kite na kettle . Sentensi mbili zinatumia herufi k kufundisha wanafunzi.

Computer ya mezani yenye vifaa vya dell, imetayarishwa kwa kazi au mawasiliano. Headset imewekwa juu ya skrini ikiashiria matumizi ya sauti. Kipanya kimewekwa juu ya pedi yenye rangi angavu.

Kabati la rangi nyeusi imehifadhi vifaa vya kielektroniki. Huku karatasi na vifaa vingine vikiwa juu yake. Kompyuta na viti vya plastiki vimepangwa pembeni kwa matumizi ya ofisi.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lina paa la vigae vyekundu, na madirisha yenye fremu za kijani. Mlango ambao uko chini na kiti cheupe cha plastiki, kimewekwa karibu. Eneo la nje lina nyasi zilizokatwa vizuri na kitu cha mviringo kimewekwa mbele.

Samuel Mshai mwenye ulemavu wa kuona anakimbia pamoja na muongoza wake Gene kipchumba wote wamevalia mavazi ya riadha na wanaonekana wakishirikiana kwa karibu katika mashindano.

Mwendesha baiskeli amevaa mavazi meusi yenye michoro ya rangi na kofia nyeupe akisafiri kwa baiskeli ya kijani njano aina ya penarelo . Baiskeli ina magurudumu ya dt swiss na chupa mbili za maji. Mazingira ya nyuma yana majani na maua ya manjano yakidokeza eneo la asili.

Darasa lina mistari ya madawati ya mbao yenye fremu za chuma na madirisha ya fremu za kijani na mapazia ya beige upande wa kushoto. Meza ndefu ya nyuma ina kompyuta na kibodi.

Futi ndefu yenye alama za sentimita kutoka kumi hadi ninety limeandikwa juu ya vigae karibu na ukuta wa kijani kibichi. Kipande cha mbao kinachoteleza kimefungwa juu yake kwa ajili ya vipimo sahihi.

Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa kuzunguka meza ndani ya chupa chenye sakafu ya vigae vya kahawia. Ukuta wa pembeni una rangi ya krimu na sanduku jekundu limewekwa ukutani.

Mwanariadha wa Kenya aliyevalia jezi nyekundu yenye maandishi Kimani na Paris 2020 anakimbia pamoja na mwenzake aliyevalia fulana ya zambarau yenye neno guide .

Maja, majadala na faili za rangi tofauti kama blue , kijani, nyeusi na nyekundu zimepangwa juu ya kabati jeupe. Baadhi ya nale.., za zimefungwa. Mpangilio huu unaonyesha utunzani wa nyaraka kwa matumizi, ku, matumizi ya ofisi au masomo.

Jengo la ghorofa tatu lina milango mekundu, madirisha mengi na rushani zenye vyuma vyeusi. Njia la kutembea imezungukwa na kichaka ya kijani kuelekea langoni. Muundo wake wa sare unaashiria taasisi ya elimu bweni.

Jengo la gorofa moja lenye paa la vigae nyekundu limezungukwa na nyasi na ua lilitunzwa vizuri, njia ya mawe inaelekea kwenye lango la katikati lenye umbo la upinde.

Mlingoti mrefu mweupe wenye kamba umesimama katikati ya eneo lenye nyasi, vichaka na miti. Karibu kuna tanki jeusi la maji na bango la fire assembly point . Sehemu ya chini ya mlingoti imezungukwa na mawe ya duara na ua lililokatwa vizuri.

Nyumba ya ghorofa mbili, ina mlango wa mbao chini na roshani na uzio wa mviringo juu. Ukuta umetengenezwa kwa matofali ya mawe na madirisha yenye fremu za kijani.

Jengo lina paa la vigae vyekundu, kuta za mawe na mlango wa mbao mmoja umefunguliwa. Dirisha lenye grill ya kijani liko upande wa kushoto na mfumo wa maji ya mvua unaonekana.

Dawati na viti vimepangwa tayari darasani kila mmoja kikiwa na sehemu ya kuandikia na kapu la kuhifadhia chini, viti vina sehemu ya kukali na kuegemea ya mbao.

Kompyuta ya Dell imewekwa juu ya dawati jeupe, ikiwa na skrini nyeusi na kibodi nyeusi mbele yake. Juu ya skrini, kuna lebi iliyoandikwa NC5, na nyaya zinaonekana nyuma na chini ya dawati.

Wanariadha wawili wanakimbia kwa pamoja huku wakiwa wamefungwa kwa kamba ndogo. Jezi zao zinaonyesha ushiriki wao katika mashindano ya kimataifa. Ushirikiano wao unaashiria mashindano ya watu wenye ulemavu wa kuona.

Watu wannne wako karibu na eneo la makoko. Mmoja ameketi kwenye mashua ya kuendesha kwa makasia na kuna kiti mwendo pembeni. Mtu aliyevalia mavazi ya michezo anamsaidia kwa kifaa fulani.

Rafu imejaa mafaili ya rangi mbalimbali na karatasi za masomo, zilizopangwa kwa utaratibu. Kila sehemu ya rafu ina nambari maalum kwa urahisi wa kutambua. Mpangilio huu, unasaidia katika uhifadhi wa upatikanaji wa nyaraka.

Mlango wa mbao umefungwa. Bango lenye maandishi makubwa yanayokataza wanafunzi kutoka kupitia mlango huo. Kuna alama ya tahadhari iliyoandikwa WARNING NO EXIT . Ukuta wa kulia una rangi ya kijani.

Kikundi cha watu kumi na mmoja kimesimama uwanjani, wakiwa na dresi za michezo, zenye rangi ya bendera ya Kenya. Wengi wanatumia magongo na mbele yao kina mipira miwili ya kandanda. Neno KENYA limeabdikwa kwa baadhi za mavazi zao.

Komputa nne zimetandazwa mezani, kila moja ikiwa na vifaa vyake kamili. Ukuta wa nyuma una rangi iliyochakaa na kona ya chumba ina store ya vitabu. Mandhari ni ya ofisi au kituo cha mafunzo.

Mwanariadha wa Kenya anashiriki mbio za viti vya magurudumu kwa kasi na ari kubwa. Uwanja wa mashindano una viti vya bluu na nyasi za kijani. Mashindano haya yanasisimua na kuonyesha ushindani wa hali ya juu.

Mwana riadha Samson Ojuka ameruka juu akifanya mazoezi akiwa amevalia fulana nyeusi na viatu ya kijani chepesi. Viti vya rangi tofauti vinaonekana nyuma kwenye uwanja.

Bango la elimu limegawanywa sehemu mbili. Likiwa na ujumbe wa play, learn and grow together juu. Sehemu ya chini ina michoro ya watoto wakitumia mikono yao kuandika maneno left na right .

Majengo ya shule yamepambwa kwa michoro ya wanyama kama twiga, simba, na tembo. Mlango mwekundu na bustani ndogo vipo mbele huku miti yenye maua ya manjano ikionekana nyuma.

Jengo limepambwa kwa mchoro mkubwa wa safina ya nuhu na wanyama wawili, wanyama wawili wawili kama twiga, tembo na dolfini . Mchoro huo unawakilisha hadhiti ya biblia kuhusu uokovu wa viumbe.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na vitabu mikononi akionekana mtulivu. Anavaa shati la mikono mirefu na saa mkononi akiwa ndani ya jengo. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu na tafakuri.

Eneo la michezo lina vifaa vya kupanda, kuteleza na ngazi zenye rangi angavu kama nyekundu, njano na buluu. Mti mkubwa wenye maua ya manjano, unatoa kivuli upande wa nyuma. Njia ya lami imezungukwa kwa vichaka vilivyo pangwa vizuri ndani ya ukuta na matofali.

Mlango wa mbao una lebo mbili zenye maandishi Chemistry lab na Biology lab . Sticker iliyochanika chini ina ujumbe wa tahadhari kuhusu kuvaa barakoa muda wote na kutoshirikiana.

Monitor mbili za Del zenye maandishi ya NC8 na NC7, ziko mezani pamoja ma kibodi, kipanya na vitabu kama Sport Light na Morality. Vifaa vya shule vyenye rangi na michoro vimewekwa karibu.

Mtu aliyevalia fulana nyekundu yenye maandishi ya KENYA, anavuta kasia juu ya maji kwa kutumia kifaa cha WinTech. Matone ya maji yanaruka huku mandhari ya miti ikiwa nyuma.

Mitungi mitatu ya gesi ya rangi tofauti na kizima moto chekundu vimehifadhiwa nyuma ya grill ya chuma ya kijani. Grill ina mistari ya wima na mlalo na ukuta wa mawe uko chini.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu amevaa glavu za dondi na anapiga mfuko wa mazoezi unaoshikiliwa na mwenzake aliyevaa jaketi nyekundu. Ukumbi wa mazoezi una viti vya mbao na glavu za ziada pembeni.

Mwanariadha kwenye kiti cha magurudumu cha mbio, yupo katikati ya uwanja wa kukimbia usiku. Kiti ina magurudumu matatu na mikono yake imeshika kwa nguvu. Mandhari ya taa na mistari nyeupe inaonesha mazingira ya mashindano.

Eneo la kijani lenye nyasi limetunzwa vizuri, likiwa na miti michache na vichaka. Tanki la maji na kibao cha mkusanyiko wa dharura vipo karibu na jengo, lenye paa jekundu na sehemu ya mapumziko yenye viti.